Hiki ni jumba kubwa chenye madirisha mingi ikiwa na mlango mkubwa wa kuingilia. Mbele yake kuna maua mingi ambazo zinapendeza na kuna mazingira ambayo inapendeza ya kijani. Kando yake kuna nyumba moja kubwa ambayo inainekana kuwa la kifahari.

Hili ni jengo kubwa lenye gorofa kadha likiwa na kala jekundu na madirisha mengi yenye rangi ya kijani. Mbele ya jengo kuna eneo kupwa ya nyasi lilikatwa vizuri likionyesha mazingira safi ya kupendeza kuna pia kiti cheupe nje karibu na mlango wa jengo.

Huyu ni mwanariadha wa Kenya aitwaye Wesley Kimeli Sang. Amevalia fulana nyekundu ya mchezo yenye nembo za Kenya. Anaonekana akiwa kwenye uwanja wa riadha wenye rangi nyekundu. Nyuma yake kuna jengo ambalo lina paa la nyekundu.

Hii ni nyumba kubwa ya kisasa ambayo inauzio iliyo jengwa na mawe. Mazingira la hili jengo ni la majani na linapendeza sana. Katika hili nyumba kuna mwangaza wa usalama kwenye ukuta.

Hili ni eneo la nje lenye nyasi kijani kibichi iliyokatwa vizuri ikiwa na miti mirefu nyuma. Upande wa kulia kuna jengo lenye paa nyekundu na ngazi inaonekana kuwa na usanifu wa kisasa, mazingira yanaonekana kuwa tulivu na yenye nafasi kubwa.

Hili ni kundi la watu wengi wao wamefalia nguo zenye rangi ya nyukundu na bahadi wao wakiwa kwenye viti vya magurudumu wanaonekana wakiwa jukuani au kwenye tukio fulani kuonyesha umoja na nguvu.

Hawa ni wanariadha wawili wakikimbia kwenye mashindano ya riadha, mwanamke akiwa amevaa kifuniko cha macho akionyesha kuwa na ulemavu wa macho, anayesaidiwa na mwanaume anakimbia pembeni mwake, wote wawili wamevaa nguo zenye nembo ya Nissan na jina Koech inaonekana kwenye nguo ya mwanamke.

Hapa ni katika uwanja ambapo kuna mwanamke mmoja akiwa amevalia nguo zake za mchezo kisha kuonekana kuwa na ulemavu akitumia kiti chake cha magurudumu. Huyu mwanamke anaonekana kufanya mazoezi za ziada kwenye uwanja.

Hili ni tangazo kutoka kampuni ya maji ambayo ina kichwa ya maji ni uhai. Kisha kwa hili fomu ina maelezo mingi ambazo zinafaa kufuatwa wakati watu wanatumia maji na pia imechorwa picha mingi ambazo zinaonyesha umuhimu wa kutumia maji na jinsi watu wanafaa kutumia maji.

Hili ni darasa la shule lenye ubao mweupe wa kufundisha, juu ya ubao kuna chati ya alfabeti yenye herufi ndogo na herufi kubwa ya kingereza. Kwenye ubao mweupe kuna mazoezi ya kuandika alfabeti, pia kuna viti vya wanafunzi na kalenda yenye mwezi kama Januari, Februari na Machi.

Hili ni kundi ya wa wanaume wakicheza mpira ya mguu kiwanjani moja wao akitumia magongo kama msaada wanaonekana wakiwa katika mchezo kirafiki chini ya juu kali na wote wanoonekana kuwa na ulemavu timamu.

Hili ni kurasa la vitabu kuhusu usafi na utunzaji wa ngozi. Kuna chati ya usafi inayoonyesha vitu kama nguo safi, mikono safi, mikono safi na nywele zilizochanwa. Pia kuna sehemu ya ufahamu wa kusoma kuhusu kanuni za usafi wa ngozi na mikono.

Hapa ni katika darasa la wanafunzi ambapo kuna madawati, picha, zikiwa na makabati zenye watoto wanaweza kuweka vitabu zao, kisha kuna ubao wa rangi nyeupe kwenye ukuta ambapo wanafunzi wanatumia kujifunza wanaosoma masomo yao.

Hapa ni katika ukumbi wa mchezo ambapo kuna mama moja akiwa amevalia shati lake nyekundu, na viatu lake vya zoezi nyekundu. Kwa hili chumba kuna vyombo vya mazoezi na kuna mama moja ambayo anaonekana kufanya zoezi.

Hili ni aina la kompyuta kutoka kampuni ya DELL. Hili kompyuta limeekwa juu ya meza pamoja na kibodi na hili kibodi limeuganishwa na waya zake na kompyuta.

Hapa ni katika uwanja wa kuchezea kwa watoto ambapo Iko na mazingira mzuri sana ya majani. Kwa hili uwanja kuna baina ya vyombo ya kuchezea kwa watoto . Ambazo zina rangi tofauti zinazofutia sana na zinazopendeza kwa watoto .

Hapa ni katika darasa la wanafunzi likiwa na madawati tupu yenye rangi nyeupe. Majawadati hizo ziko na kitabu moja limewekwa juu na kwenye ukuta lina cheti moja la nyekundu.

Hizi ni karatasi za rangi mbalimbali, zikiwa zimeviringishwa na kusimama kwa wima, zikihifadhi kwenye chombo kama vile shughuli za sanaa au miradi ya shule au ufundi mbalimbali. Zikiwa na rangi angavu kama vile pinki , bluu, njano, na zambarau, zikionyesha vifaa vya ubunifu vilivyo tayari kutumika.

Hawa ni wanaume wawili wakicheza mpira wa miguu ilhali wote wanatumia magogo. Mmoja amevaa jezi ya kijani na kaptura nyeupe huku mwingine amevaa jezi nyekundu na kaptura nyeusi . Wote wanaonekana wakishiriki kikamilivu kwenye mchezo huo wakitumia magogo yao kama sehemu ya mbinu zao za kucheza.

Hapa ni katika chumba cha mazoezi ambapo kuna watu wawili wakifanya mazoezi ya dondi. Mmoja amesimama akishikilia begi la dondi na mwingine ambaye yuko kwenye kiti cha magurudumu anafanya mazoezi ya kupiga begi hilo.

Hili ni kitabu likiwa na sehemu tatu ya picha, picha kwanza ni ya gari linaitwa lori na limebeba mchanga, ya pili ni garimoshi na linapita kwenye reli, ya tatu ni baiskeli na imebeba mzigo.

Hili ni tangazo kutoka kituo cha Twiga ambapo ina kichwa ya msitu wetu, mustakabali wetu. Kwa hili fomu kuna aina ya msitu, kuna umuhimu wa msitu. Pia kuna mchoro ya nyani, twiga na duma.

Hawa ni wanariadha wawili wakiwa wamevalia nguo zao za mchezo, Mmoja wao kuonekana kuvalia fulana yenye rangi ya majani na mwingine rangi ya nyeusi, kwenye upande wa kulia anajulikana kama samwel macharia na mwongizi wake anajulikana kama Jim.

Hili ni darasa lenye madawati na viti ambavyo vilivyo pangwa vizuri, kuna karatasi zimewekwa juu ya dawati moja upande wa kushoto. Dirisha lenye mapazia ya rangi ya waridi inaonekana upande wa kushoto na kuna bango limelainika ukutani juu ya dirisha.

Huu ni mlango ambapo katika hili mlango lina barua moja nyeupe likiwa na maandishi yafuatayo ya onyo kusema kwamba no exit kwa wanafunzi.

Hawa ni vijana kadhaa wakiwa nje kwenye uwanja wa nyasi wawili kati yao wako mbele mmoja amevaa shati ya buluu na mwingine shati ya samawati. Wote wawili wakionekana kushiriki katika shughuli fulani kama mazoezi au mchezo nyuma yao kuna vijana wengine wameketi kwenye viti wakifuatilia michezo hiyo.

Hawa ni wanaume na wanawake wakiwa wamevalia nguo zao weekend, kati yao kuna wanawake watatu wanaonekana kuwa na ulemavu na wameketi katika kiti cha kuhudumu na mmoja wao anaonekana kushikilia bendera ya Kenya.

Hawa ni wachezaji wakiwa kwenye uwanja kisha wamevalia nguo zao za mchezo. Hawa wachezaji wanaonekana kuwa na ulemavu. Mbele yao kuna mtu ambaye anawaongoza katika huu mchezo kwenye uwanja.

Hili ni mtihani wa somo la dini ya Kikristo ikiwa na maswali kumi na nne. Kila swali likiwa na alama mbili na zingine zikiwa na alama moja na mwalimu ameweza kupitisha maandishi yake kupitia kalamu yenye nyekundu.

Hili ni ubao lenye rangi ya nyeupe ikiwa na maandishi mazuri kutoka A hadi Z pia iko na tarehe ya ijumaa februari mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Pia iko na mtwala ambayo imewekwa juu.

Hii ni ratiba ya shule mdogo wa Thika road chritian ampapo inamaelezo tofauti, kuhusu masomo, masiku na masaa ambayo mwalimu anafaa kufwatilia akiwa anafunza somo.

Hili ni jengo lenye sakafu tatu likiwa limepakwa rangi ya kahawa na rangi ya nyeupe. Kila sakafu lina ngozi yake ya kusaidia kupanda kufika sakafu nyingine. Mazingira ya hili jengo ni la majani na linapendeza sana.

Hapa naona nguzo ndefu ya bendera ikisimama wima angani yenye mawingi meupe na buluu. Chini yake kuna miti yenye majani mabichi ikiongeza uzuri wa mandhari. Tena kuna miti ambayo inaonekana kuwa ya mazingira ya kijani

Hizi ni kurasa mbili za kitabu cha ziada chenye maandishi na picha. Upande wa kushoto kuna picha wa mtu akifanya usafi na maandishi ya kuhusu adabu za nyumbani la shairi. Upande wa kulia kuna picha ya familia mezani na maandishi kuhusu adabu za mezani.

Huyu ni mchezaji wa mpira wa miguu, mwanamke akiwa amevaa jezi ya Kenya yenye rangi nyekundu na nyeupe akitumia magongo. Anaonekana akiwa uwanjani na mpira mbele yake. Huyu ni mchezaji wa mpira wa miguu wa watu wenye ulemavu wa viungo.

Hili ni bango lenye ujumbe wa Cheza, Jifunze na Kukuwa pamoja. Chini yake kuna picha za mikono ikiandika zikiwakilisha kushoto na kulia zikifundisha tofauti kati ya pande hizi mbili na ujuzi wa kuandika.

Huyu ni mwogeleaji ambaye anaonekana kuwa ana ulemavu wa mkono, akiwa mbele ya bwawa la kuogelea. Amevalia kofia nyeupe ya kuogelea na anashikilia ukingo wa bwawa, nyuma yake kuna mabango yenye nembo za wafadhili kama spido, inaonekana kama mashindano ya kuogelea.

Hii ni kompyuta kamili iliyo na skrini, kibodi, kipanya na vipokea sauti vya masikio ambayo imewekwa juu ya meza. Inaonekana ni sehemu ya kituo cha kompyuta au ofisi ndogo.

Hili ni jengo lenye mchoro mkubwa lilo jaa wanyama mbali mbali kama tembo, twiga na ndege. Pia Kuna bahari mbele ya jengo Kuna barabara ya matofali na bustani iliyopangwa vizuri .Ni mandhari yenye ujumbe ya safina ya Nuhu.

Ninaona rafu ambayo yenye sehemu nyingi ndogo za kuweka vitu. Kwenye rafu hizi kuna vitabu, madaktari na hata faili zenye rangi mbali mbali kama vile buluu , njano na nyekundu. Inaonekana kama mahali pa kuweka vifaa vya ofisi au shule, vikiwa vimepangwa vizuri.

Huyu ni Nancy Chelang'at Koech pamoja na wenzake, mwanariadha mkenya wa bara. Amevalia sara za kenya na ameshika bendera ya Kenya. Huyu ni mlemavu wa macho na hushiriki katika mbio za mita elfu moja, mia tano.

Hii ni jadala ya kitabu cha kingereza cha darasa la pili, inaonekana limechakaa kidogo na lina michoro ya maua na dudu, pia inaonekana kuwa na michoro ya maua yenye rangi ya kijani.

Huu ni ubao wa matangazo wenye maandishi na tabasamu kubwa. Chini yake Kuna karatasi yenye michoro ya samaki na vitu vingine. Inaonekana kama chati ya maendeleo au shughuli ya kujifunza.

Hili ni jengo refu lenye ghorofa kadhaa lilojengwa kwa mawe na sehemu nyeupe zilizopakwa rangi. Kuna vichaka vya kijani kibichi mbele ya jengo na chini kuna bango ndogo linalosema wageni tafadhali pitia ofisini, dirisha nyingi zinaonekana kwenye ghorofa zote.

Huyu ni mwanariadha mwenye ulemavu akishiriki mchezo wa kurusha mkuki, akiwa kwenye kiti chake cha magurudumu, labda katika mashindano ya Paralympic . Wengine wamesimama nyuma wakishuhudia.

Huyu ni mwanamke ameketi kwenye benchi la mazoezi ya uzani, ndani ya chumba cha mazoezi. Amevalia shati jeupe na suruali nyeusi yenye michoro meupe. Nyuma yake kuna vifaa vya kuinua uzani ikiwemo chuma kirefu chenye diski za uzani pande zote mbili. Mwanamke huyo anaonekana akitoa ishara ya jembe au nguvu kwa mkono wake wa kulia.

Huyu ni Samson Ojuka mwana riadha wa Kenya mwenye ulemavu , akifanya mazoezi ya riadha yeye ushiriki katika mbio za mita mia moja , mia mbili na kuruka mbali kama sehemu ya mchezo ya para.